Waya zilizosukwa vizuri na kuwekwa katika nguzo, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu, yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Nyaya zilizofumwa vizuri na kuwekwa katika nguzo zinazotarajiwa kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo ya umeme.

Mashine zilizofumwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa katika nguzo, zitakazotumika kwa ajili kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya inafikiwa na huduma hiyo yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kuzalisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya inafikiwa na huduma hiyo, yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Waya zilizosukwa vizuri na kuwekwa katika nguzo ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu.

Masine aina ya transifoma limewekwa juu ya nguzo ya umeme ili kusafirisha umeme

Nyaya zilizofumwa vizuri na kuwekwa katika nguzo maalumu, ili ziweze kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii, inafikiwa na huduma muhimu ya umeme yanafanikiwa.

Waya zilizo fumwa vizuri na kuwekwa katika nguzo, zinazo tarajiwa kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati nyingine ya umeme, ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Mashine aina ya transfoma iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa katika nguzo ili kifanikisha zoezi la lisafirisha nishati muhimu ya umeme, na kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inaipata huduma hiyo.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia, iliyounganishwa na waya na kuwekwa katika nguzo maalumu, ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya inafikiwa na huduma hiyo yanafanikiwa.

Mradi maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kuzalisha nishati muhimu ya umeme, itakayotumika kwa ajili ya kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mashine aina ya transfoma iliyofumwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa katika nguzo maalumu ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Alama ya barabarani ikiwa imeandikwa herufi "P" ikiwa na rangi ya bluu, ikizungukwa na mduara pamoja na mkwaju katikati vikiwa na rangi nyekundu, zikiashiria zuio la kuogesha gari na vyombo vya moto kwa ujumla katika eneo hilo.

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai . Wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kufanya mazingira hayo yawe safi na salama.

Waafanyakazi wa taasisi maalum, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi la kuhakikisha eneo hili linakuwa safi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kijizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha mazingira haya na kuwa masafi na salama.

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi la kuhakikisha mazingira haya yanakua safi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyiojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama, wakiendelea kufanikisha eneo hili linakuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi ya kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kuhakikisha mazingira haya yanakuwa masafi na salama.

Mfanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai akiendelea na zoezi la kusafisha mazingira hayo, kuhakikisha yanakuwa sfi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na shuguli hiyo kuhakikisha eneo hili linakua safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Kukosa njia sahihi zitakazowezesha kuzitunza na kuhifadhi mazingira, jambo hatarishi sana lenye kuhatarisha afya ya viumbe hai na mazingira kwa ujumla, hivyo ni muhimu kuhakikisha kunakuwa na miundombinu na njia sahihi za kutupa takataka.

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kuhakikisha mazingira haya yanakuwa masafi na salama.

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama, wakiendelea na shughuli zao za kuhakikisha mazingira hayo yanakuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi katika taasisi maalum, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo katika eneo hili.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai wakiendelea na zoezi la kuhakikisha eneo hili linakuwa safi na salama kwa matumizi hayo.

Mfanyakazi katika taasisi malaamu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, akiendelea kuhakikisha eneo hilo linakuwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalum iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai wakiendelea kuhakikisha hili linakuwa safi na salama kabisa kuendeshea shughuli za kibinadamu na nyinginezo.

Eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia takataka, ili kuhakikisha mazingira yanakua safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, bila kuhatarisha kwa kiwango chochote afya ya viumbe hao.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai; wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kuyafanya mazingira hayo kuwa masafi na salama kwa ajili ya matumizi.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira, kwenye hali ya usafi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kufanikisha mazingira hayo yanakuwa safi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai.

Miundombinu iliyoandaliwa mahsusi kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kupitisha huduma ya maji, ili kuwekeza na kuhakikisha huduma hiyo inawafikia watu wote katika jamii, bila kubagua kaya yoyote katika jamii husika.

Matangi yaliyopangiliwa juu ya nyumba kwa ajili ya kuhifadhia maji yatakayo saidia kwa matumizi muhimu wakati yatakapo hitajika. Hivyo kurahisisha upatikanaji wake wakati wowote bila kulazimika kwenda masafa marefu kufuata maji.